Wanariadha wawili wakiwa kwenye uwanja wa riadha. Mmoja amelala chini amevaa fulana nyekundu na kitambaa cha kufunika macho. Labda akiwa na ulemavu wa macho. Mwanariadha mwengine aliyevaa fulana ya rangi ya machungwa na kaptula nyeusi amepiga magoti karibu na yeye akimsaidia. Wote wawili wanaonekana wamechoka sana. Labda ni kumaliza mbio.

Kurasa wa kitabu labda kitabu cha shule chenye maelezo ya picha kuhusu mahitaji ya familia. Juu kabisa kichwa kinasomekana Family Needs and Wants . Chini yake kuna orodha ya mahitaji vile vile chakula, maji, makao, nguo, elimu na yale yanayofaa.

Mchezaji wa mpira wa miguu akiwa amesimama kwenye uwanja wa nyasi, anatabasamu na amevalia jezi nyekundu na nyeupe, timu ya Kenya ikiwa na bendera ya nchi, mwanamke huyu ana mguu mmoja anatumia.

Picha inaonyesha kiti cha darasani kilichotengenezwa na mbao na chuma. Kina sehemu ya kukalia iliyotengenezwa kwa mbao na sehemu ya kuandika iliyo unganishwa kwa upande wa kulia. Kiti hiki kimeunganishwa na sehemu ya kuhifadhia vitabu pia na begi zingine.

Onyesho la kundi la wanariadha wa Kenya wakitembea kwenye ufunguzi wa mashindano ya kimataifa. Kundi hili lina wanariadha wote wenye ulemavu na wasio na ulemavu, wakiwa wamevalia mavazi meupe na mekundu na baadhi yao wamevalia nguo ya kitamaduni wa kiafrika.

Ishara ya kijani kibichi iliyo na herufi nyeupe na mishale imebandikwa kwenye nguzo. Juu ya ishara neno highschool limeandikwa ikifuatiliwa na mshale mkubwa unao onyesha kushoto, na chini yake neno office limeandikwa. Ishara hiyo imejaa miunzi ya jua. Nyuma ya nguzo kuna eneo la nyasi na miti, mimea na vingine.

Wanariadha wawili wanaume na wanamke wakikimbia pamoja kwenye mbio. Mwanamke amevalia kitambaa cha kulaza macho na anashikilia kamba fupi ambalo linagusa na mkono wa mwanaume ili kando. Wote wawili wanaonekana wamevalia jezi za timu ya Kenya na inafaa ni ya riadha.

Kabati la mbao, lenye sehemu nyingi, labda linatumiwa katika ofisi au shule maktaba, kila sehemu ina shimo makabati lina namba au herufi, ndani ya sehemu hizi kuna mafolda na vifaa vya ofisi vya rangi mbali mbali kama vile blue , njano nyeusi, baadhi ya mafolda yameandikwa , majina ya Aden Murithi na namba kama, kumi na mbili.

Rundo la faili mofolder yaliopangwa juu ya kabati au meza, kuna faili kadhaa za aina ya ring binder, ikiwemo moja ya buluu, nyingine nyeusi na kijani, zinaonekana kuwa na nyaraka ndani yao na pamoja.

Nyumba ndogo yenye bustani kubwa ya nyasi iliyotunzwa vizuri. Yenyewe ina paa la rangi ya kahawa na ukuta mbele zimetengenezwa kwenye mawe na rangi ya kahawia. Pia kuna nguzo na rangi chungwa zinazoungwa mkono paa la varanda . Picha linachukuliwa katika mchana wakati wa jua linang'aa sana.

Kifuniko cha mbele cha kitabu cha zamani cha Kingereza, kichwa cha kitabu kinasomekana Richard Junior mbili New edition .Kifuniko kina muundo wa maua ya biluu na kijani pamoja na wadudu na kinaonekana kimechakaa na kuchafuka. Pembeni mwa kitabu kidole kinaonekana kilichoshikilia.

Kuna ratiba ya masomo iliyochorwa kwa mkono kwenye karatasi na kubandikwa ukutani. Kichwa cha ratiba kinasema Thika Road Christian Juniour School Timetable . Ratiba inaonyesha masomo ya kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Yakiwa yamepangwa kwa muda, kuanzia asubuhi hadi jioni.

Kundi la wanariadhaa wanne wa kiume wote wakiwa wamevalia jezi la timu yao. Wamesimama pamoja wakiwa wanatabasamu badala ya kumaliza mbio. Mwanariadhaa mmoja amevaa kitamba cha kufunika macho inawakilisha na wenzake kuashiria kwamba mwanariadha mwenye ulemavu wa macho. Wote wamevalia fulana ya rangi ya nyekundu.

Wachezaji wawili wa kandanda wenye ulemavu wakicheza kwenye uwanja wenye nyasi. Mchezaji mmoja amevaa jezi la dhahabu na suruali fupi nyeupe. Anaonekana akipiga mpira kwa mguu wake wa kulia huku akionekana ameinuka kutoka ardhini. Akitumia magongo wawili na usaidizi. Mchezaji mwingine amevaa suruali nyingine nzuri.

Picha inaonyesha mkusanyiko wa rangi mbalimbali zilizokunjwa au zilizovurunjishwa zikiwa zimesimama ndani ya chumba kinachoonekana kama benki au pipa. Rangi zinaonekana pamoja na waridi, bluu, manjano, zambarao na nyeupe. Zimepangwa kwa njia inayoonyesha ziko tayari kutumika kwa shughuli za saa nne za ufundi.

Mtihani au kazi ya shule labda ya somo la Dini ama mafunzo ya Biblia. Kuna maswali kadhaa na majibu yaliyoandikwa kwenye mkono. Baadhi yamepitwa alama ya ticki nyekundu kuashiria jibu sahihi. Maswali yanahusu Biblia, nabii Samueli au Muumbaji. Pia kuna michoro au Biblia na inayoonekana rangi.

Inaonyesha watu wanne, watatu wakiwa wamesimama ndani ya maji na mmoja ameketi ndani ya mtumbwi au boti maalum. Yule aliyeketi amevaa tishati nyekundu aliyoandikwa Kenya na anaonekana akijiandaa akishiriki katika eneo la mchezo ya maji. Watu wawili wamesimama wamevalia jezi nyekundu za Kenya. Mwingine amevaa suti na kuogelea kiti cha magurudumu hayo.

Kinaonyesha kitabu cha kiaada cha Kiswahili chenye kichwa nyota ya Kiswahili mbili. kinaonyesha mwamafunzi cha gridi ya pili, jalada linapicha ya watu wawili wakiwa wamepanda farasi. Tema ni nzuri sana.

Mchezaji mmoja wa Kenya, ana maarufu sana ya kucheza na kufanya vitu mingi juu ya maji. Ni mtu ambaye ako na ulemavu wa miguu, ako na kiti yake ya machela amekaa hapo, tena amekaa juu ya kifaa yake ya kucheza nayo, anataka kuonyesha maridadi yake umaarufu wake katika hiyo mchezo. Ni mchezaji wa Kenya na amevaa kofia.

Katika kitabu cha Longhorn cha darasa la nne, watoto watatu wa shule ya msingi wanacheza mchezo wa kuruka kamba katika mazingira mazuri yenye majani sawa, wamevaa sare zao za shule huku mmoja akiruka katikati na wengine wameshika kamba kando na kando.

Mchezaji mmoja wa Kenya, Ako katika ziwa. Anafanya yale anapenda sana. Hii ni kitu nzuri sana ,mchezaji akifanya. Ni vizuri saana, juu amevaa hadi kofia na nguo ingine ya nyekundu ambayo yameandikwa Kenya. Ni nchi nzuri sana.

Katika shule, kuna kufanya hesabu. Katika kufanya hesabu kuna kutoa na kuongeza. Ukiongeza nne kwa nne unapata nane, ukiongeza tano kwa tatu unapata nane, ukiongeza kumi kwa negative five unapata tano.

Katika shule, kuna shule ya chekechea. Shule ya chekechea, yanafaa kuna michoro ambayo huwa zinachorwa kwa ukuta ili wanafunzi ama watoto wakuwe wakijifunza nazo Wakiona picha kama hizo wakuwe eti wamejifunza na wanajua kitu ambao wanasema kwa picha na hata taswira ambao yanafaa yakuwe. kuna mchoro ya samaki, tiger na elephant wote wako pamoja.

Onyesho ya mwanamke wawili wakikimbia kwenye uwanja wa nyasi wakiwa wamevaa nguo za michezo, wanaonekana kuwa shati mshindano au mazoezi wa riadha. Nyuma yao kuna watu wengine wakiwemo mtazamaji na washirikina wengine.

Katika uwanja wa wale wa disability , kuna mkenya ambaye anajaribu kukuwa number one . Ameshinda watu wengi sana. Ako katika hiyo uwanja na watu wanamshabikia ju ye ndio amekuwa number one . Nampenda sana vile anavaa akifanya bidii katika kazi yake.

Amevaa shati ya nyekundu na long'i ya nyeusi, amekaa akiangalia kando yake. Ameenda gym kufanya zoezi ili ajenge mwili yake mwili ikuwe nzuri. Amechoka tena anaangalia kando na viatu nzuri na nguo zinapendeza.

Bao mweupe mkubwa uliogawanyika katika sehemu kadhaa kuandikwa maelezo mingi. Inaonekana kuwa ina majina au ratiba ya tukio la kuongelea kuwa kuna maeneo swimming gala la Venice, pamoja na tarehe. Kuna orodha ya matukio na kuongelea kama vile na pia kuna ile ya pamoja na idadi ya washirika.

Inaonyesha bendera imesimama katikati ya eneo la manyasi kijani kibichi na vichaka vilivyo kongolewa vizuri. Nyuma yake una miti mirefu na tanki kubwa la maji nyeusi. Pia kuna ishara ndogo yenye maandishi fire asembly point . Eneo linaonekana kuwa shwari na la wazi.

Inaonyesha kundi la watu baadhi yao wakiwa wameketi kwenye viti za magurudumu na wengine wamesimama, wote wakiwa katika mazingira ya ndani. Wengine wamevalia glavu za dondi na waako tayari kupiga mangumi kwenye punch bag iliyong'ang'aniwa. Mwanaume mmoja aliyevaa shati jeupe na kofia ameketi mbele ekionyesha vidole.

Lina milango mwekundu ambao mwenye dirisha mdogo juu yake, mlango umewekwa kwenye ukuta ujengo maeneo wa uchakaa, kuna vibandiko vichache kwenye huo, kimoja kikiandikwa na maandishi grade 3C na jina, Inaonekana jina la darasa au ofisi katika shule au jengo lingine la umma.

Jengo la zamani lenye paa la vigae vya udongo na ukuta wa matofali likiwa limezungushwa na bustani ya kijani kibichi iliyopanguzwa vizuri. Kuna njia mbili ndogo kutembea zilipandwa na mimea iliyopandwa zikielekea kwenye mlango jengo hilo. Nyuma ya jengo hilo kuna mti mirefu na jengo jingine pia kuna jekundu lililo hapo.

Mitungi mitatu ya gesi ina kizima moto kimoja cha chekundu, zote zikiwa zimehifadhiwa nyuma ya ndoo na chuma zenye rangi ya kijani. Mitungi miwili ya gesi, mmoja mwekundu na mwingine mweupe kijivu na kuna zimamoto chekundu kimoja kifungwako ukutani. Inaonekana ni sehemu ya kuhifadhia vifaa vya usalama vya gesi.